Kifungashio chenye rangi nyeupe, kilicho chapishwa picha ya wanyama aina ya ng’ombe na kondoo, na maneno yasomekayo “bozone” ikiashiria ni dawa kwa ajili ya mifugo.

Mtu aliyesimama ndani ya chumba mfano wa duka lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye vifungashio vya aina tofautitofauti ikiashiria ni eneo la duka linalouza pembejeo za kilimo na mifugo.

Kifungashio aina ya chupa yenye rangi nyeupe iliyochapishwa picha ya wanyama aina ya ng'ombe na kondoo, na maandishi yasomekayo "Taktic", ikiashiria ni kifungashio chenye dawa za mifugo.

Kifungashio kilichochapishwa picha ya mnyama aina ya mbwa na maneno yasomekayo "folcides" ikiashiria ni kifungashio cha dawa ya mifugo aina ya mbwa.

Kifungashio chenye rangi ya bluu na nyeupe, kilichochapishwa picha ya mfugo aina ya ng'ombe, kuashiria ni kifungashio kwa ajili ya pembejeo za wanyama.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi nyeupe kilichochapishwa picha za kuku na maneno yasomekayo kiboreshaji cha bloira, ikiashiria ni kifungashio cha pembejeo za mifugo.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyochorwa picha ya mifugo aina ya ng'ombe kondoo mbuzi na kuku na maneno yasemekayo "amplicopsy" nikiashiria ni vibejeo za wanyama.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani ya chumba mfano wa duka, lililozungukwa na bidhaa za aina tofautitofauti, zikiwa zimepangwa katika safu zilizonyooka, kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya wauzaji na ununuzi wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Mtu aliyechuchumaa katika eneo la ndani, lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuhifadhi pembejeo za kilimo na mifugo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya wanyama aina ya mbwa na paka, chenye maandishi yasomekayo "afya nzuri" ikiashiria ni kifungashio cha dawa za mifugo.

Chupa ya dawa yenye rangi nyeupe na kifungashio chake, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo “Flumitasi”, ikiashiria ni kifungashio cha dawa za mifugo.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lenye maneno yaliyochapishwa yasomekayo "Osho kiwanda cha kemikali", ikiashiria ni duka linalouza pembejeo za mifugo na kilimo.

Eneo la ndani lillilogawanywa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio vyenye rangi nyeupe, kuashiria ni vifungashio vya pembejeo za kilimo na mifugo.

Kifungashio cheupe rangi nyeupe kilichochapishwa picha mnyama aina ya mbwa na maneno yasomekayo nexgard, ikiashiria ni kifungashio kwa ajili ya dawa za mifugo.

Watu wawili walio katika eneo la wazi mfano wa shamba wakiwa wamebeba vikapu migongoni mwao katika eneo la zao la chai, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili kilimo cha zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi akiwa ameshika zao aina ya pilipili hoho, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa shamba lilopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la nyanya, kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya uzalishaji na uzahimu wa kibiashara.

Mtu aliesimama katika eneo la wazi lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea ya migomba iliyo na ndizi zilizokomaa. Kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la mipapai, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Miti ya mipapai iliyopangwa katika safu zilizonyooka katika eneo la wazi mfano wa shamba, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba; wakivuna viazi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama katika sehemu ya wazi mfano wa shamba, akiwa ameshika chombo maalumu; kilichojaa zao la mananasi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya migomba yenye ndizi zilizokomaa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Vifungashio aina ya mifuko ya gunia, iliyojazwa zao la viazi, katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la viazi, wakiwa wameshika vifungashio, wakipakia zao hilo la biashara.

Mtu aliye shika zao la nyanya katika eneo la wazi lililo zungukwa na miche ya nyanya, ikiashiria ni eneo linalo tumika, kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la kibiashara.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye zao la nyanya, likiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la kibiashara kwaajili ya matumizi mbalimbali.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya vitunguu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeshika zao la nyanya katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Mkono ulioshika zao aina ya tango, katika eneo la wazi lililotengenezwa na kugawanywa katika safu zilizonyooka, zeenye mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Mtu aliyesimama katika eneo mfano wa shamba, lililo na miche ya nyanya iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea ya mananasi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Eneo la bustani lililotengenezwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo iliyotengenezwa na mkulima.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

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikipitishiwa mabomba yenye rangi nyeusi kama mfumo wa umwagiliaji uliotengenezwa na wakulima.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya zao la mipapai, iliyotengenezwa katika ustadi wa safu zilizonyooka na wakulima.

Watu wawili waliovalia mavazi maalumu katika eneo la ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lenye mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya mashine za kilimo.

Eneo la ndani la mashine iliyogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani la mashine lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani la mashine, zilizotengenezwa kwa wastani na kugawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani ya mashine zilizo gawanywa katika sehemu zilizo nyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zinazo tumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani la mashine lililogawanywa katika sehemu zilizonyooka; zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani la mashine lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo maalumu linalotumika kwajili ya kilimo.

Eneo la ndani la mashine iliyogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani la mashine iliyogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Jopo la watu waliosimama katika eneo la wazi mfano wa bustani au shamba, lililo na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uoteshaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi; lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni watu wa hifadhi ya misitu.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

Jopo la watu walio katika njia ndogo, iliyozungukwa na uoto wa asili kama; nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya misitu.

Eneo la wazi lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi ni eneo maalumu, katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo kwa ajili ya upandaji wa miti kuhifadhi misitu.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

Eneo la shamba lililotengenezwa katika safu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa miti ya kuhifadhi misitu.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mimea, kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare na uoto wa asili, kama nyasi fupi, vichaka na miti mikubwa yenye matawi makubwa, kuashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi lenye bwawa la maji lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare lenye uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti mikubwa, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo la upandaji wa mimea kwa ajili ya utunzaji wa misitu.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo na mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchanua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya kisayansi bila kutumia udongo.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Bomba lenye rangi nyeupe lililogawanyika katika sehemu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi ya bila kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe lililo na matobo yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Bomba lenye rangi nyeupe lililogawanywa katika sehemu zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba maalumu litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi.

Sehemu ya bustani yenye bomba lenye rangi nyeupe, lililo na matobo yaliyo na mimea yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila ya kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.

Sehemu ya shamba au bustani, iliyogawanywa katika mabomba yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la wazi mfano wa bustani lenye mabomba meupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi kibichi, kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwajili ya kilimo cha hydroponi cha sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lenye mabomba yenye rangi nyeusi, yaliyogawanywa katika rafu zilizonyooka zenye mimea iliyoita na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ya zao la nanasi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyoroka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo ulitumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliye katika eneo lililo tengenezwa, na kuezekwa kwa ustadi lililo gawiwa katika safu zilizo nyooka; zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyesimama katikati ya eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ya migomba. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao la ndizi ambalo ni zao la biashara.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

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika sehemu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchanua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la nje ya shamba lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi kwa ajili ya kilimo cha viwanda, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti.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

Watu wawili waliosimama wakiwa wamebeba vikapu migongoni mwao, katikati ya eneo la wazi mfano wa shamba lenye zao la chai, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la kibiashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Bomba lenye rangi nyeupe, linalotiririsha maji katika eneo mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na mabomba meusi yaliyopitishwa katikati ya mimea hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lilogawanywa katika sehemu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa katikati ya mimea hiyo; ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.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

Eneo la wazi mafano wa shamba lilikogawanya katika sehemu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota nakuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Huku bomba likiwa linapitishwa katikati ya shamba hilo, likitiririsha maji kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji wa shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na mabomba yaliyowekwa katikati ya mimea hiyo, yakitiririsha maji kwa kunyunyiza, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikipitishiwa mabomba yenye rangi Nyeusi katikati ya mimea hiyo kuashilia ni mfumo wa umwagiliaji.

Watu wawili waliosimama katikati ya eneo la wazi mfano wa shamba, wakiwa wameshika mabomba yanayotiririsha maji katika shamba hilo lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni kilimo cha mfumo wa umwagiliaji.

Bomba lenye rangi nyeusi lililopitishwa katikati ya safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililo gawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi na kupitishiwa mabomba katikati ya mimea hiyo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi akiwa ameshika bomba linalotiririsha maji ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.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

Bomba lenye rangi nyeupe linalotiririsha maji katika eneo mfano wa shamba, lililotengenezwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji wa shamba hilo.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabondelilozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi na vichaka vilivotawanyika kutengeneza sehemu ya msitu au hifadhi ya wanyama pori

Eneo kubwa la wazi lenye bwawa la maji lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, yenye uoto wa asili kama: Nyasi fupi, Vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lililo na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya makazi ya watu.

Eneo kubwa ka wazi lenye bwawa la maji lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri; kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti; iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya msitu au hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye mto utiririshao maji kwa utulivu uliozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa lenye ardhi milima na mabonde, iliyozungukwa na wote wa asili kama vile nyasi fupi vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza madhara nzuri kwa ajili ya makazi ya watu au hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo la wazi lililo na bwawa la maji lililozungukwa na uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika nakutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye mto unaotiririsha maji kwa utulivu ililozungukwa na uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhali kwaajili ya hifadhi nzuri kwa ajili ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lililo na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde yenye uoto wa asili kama nyasi fupi na vichaka, kuashilia ni mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye mabonde na milima, lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi.

Mnyama aina ya Twiga akiwa amesimama katikati ya mazingira yenye miti na nyasi za kijani kibichi ikiashiria ni eneo la hifadhi lililopo pembezoni mwa mji wenye majengo marefu na ya kisasa.

Eneo kubwa la wazi limelala kitambarare juu ya uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kuipamba eneo hilo kwa mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya misitu na hifadhi ya wanyama pori.

Barabara iliyo katika eneo la wazi iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: Nyasi fupi , Vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya misitu au hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde yenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye mto utiririshao maji kwa utulivu uliozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi vichaka na miti, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye mabonde na milima, lililo na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililo na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya misitu na wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye bwawa la maji lililozungukwa na uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari mazuri kwaaajili ya hifadhi, kwaajili ya makazi ya watu, na shughuli nyenginezo.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Mnyama pori aina ya swala, akiwa katika eneo la wazi lenye ardhi tambarale, lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza madhari nzuri kwajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwajili ya hifadhi za wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye mabonde na milima, na uoto wa asili ikiwa ni pamoja na nyasi fupi, vichaka, na miti iliotawanyika na kutengenezwa madhari nzuri, kwa ajili ya makazi na hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi lenye mabonde na milima iliyo na uoto wa asili, kama vichaka na miti iliyo sambaa na kutengeneza. madhari kwajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde yenye uoto wa asali kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa katika eneo hilo na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya watu, hifadhi za wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye mabonde na milima na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, yenye uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika kwa kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya watu au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Miti mikubwa miwili iliyo katika eneo la wazi; lenye ardhi tambarare; lenye uoto wa asili wa nyasi fupi, ikiashiria ni eneo lenye mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Wanyamapori aina ya pundamilia walio pembezoni mwa bwawa lenye maji, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti mikubwa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi la ardhi tambarare lenye uoto wa asili ikiwa ni pamoja na nyasi fupi na vichaka na miti iliyotawanyika, na kutengenezea mandhari nzuri kwajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asli kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwaajili ya hifadhi za wanyama pori au hifadhi za misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye mawe yenye ukubwa tofauti tofauti uliozungukwa na uoto wa asili wa nyasi fupi, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde yenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti mikubwa iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare na uoto wa asili likiwa pamoja na nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari safi kwaajili ya shughuli za utalii na hifadhi.

Jopo la wanyama aina ya mbuzi wenye rangi tofautitofauti, wakiwa katika eneo lililotengenezwa kwa mbao. Ikiashiria ni banda litumikalo kwaajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Wanyama wawili aina ya mbuzi walio katika mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao wakila nyasi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa mifugo hiyo.

Wanyama aina ya mbuzi wenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na kahawia wakiwa katika banda, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Wanyama aina ya mbuzi. Waliyo katika banda lililo tengenezwa kwa mbao wa kula chakula. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya wafugaji wa wanyama hao.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea; yenye rangi kijani kibichi na maneno yasomekayo "Mbegu za simlaw", ikiashiria ni kifungashio cha mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Eneo mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikipitishiwa mabomba yenye rangi nyeusi kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria ni eneo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, vikiwa vimechapisha picha za mimea aina tofauti tofauti ikiashiria ni vifungashio vya mbegu kwaajili ya kilimo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyoka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo mbegu za simlo, ikiashiria ni kifungashio cha mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, zikiwa zimechapwishwa picha mbalimbali kama vile picha ya nyanya, karoti na kitunguu maji. Kuashiria ni vifungashio vya mbegu kwaajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Bomba jeusi lililopitishwa katikati ya safu mbili za mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashilia ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha mbegu.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

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka vilivyochapishwa aina mbalimbali za mimea, Vikiashiria ni vifungashio vya mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Eneo la shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea inayoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha za mimea mbalimbali na maelekezo nje ya vifungashio hivyo, ikiashiria ni vifungashio vya mbegu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani la chumba mfano wa duka lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye vifungashio vya aina tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo la duka linalouza mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Kifungashio cha plastiki Kilichochapishwa picha ya mmea wa mchicha, na maandishi yasomekayo mbegu ya mchicha, kuashiria ni kifungashio cha mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha chuma kilichochapishwa picha ya mmea aina ya dania na maneno yasomekayo "mbegu za simlo dania" ikiashiria ni kifungashio cha mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Kifungashio cha plastiki chenye rangi ya manjano, kilichochapishwa picha ya mchicha na maeno yasomekayo ''mchicha''. Ikiashiria ni kifungashio cha mbegu kwa ajili ya kilimo cha mchicha.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

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha za aina tofauti tofauti na maandishi kwa nji ya maelekezo, ikiashiria ni vifungashio vya mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani ya bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijini kibichi kuashiria ni eneo ilitumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu za kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya nyanya na maneno yasomekayo "mbegu za kifalme" ikiashiria ni kifungashio cha mbegu kwa ajili ya kilimo.

Mtu aliyesimama ndani ya chumba mfano wa duka, liliopangiliwa katika safu zilizonyooka; zenye vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vya mbegu zitumikazo katika kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha tofautitofauti, kama vile: mchicha, pilipili hoho na karoti, ikiashiria ni vifungashio vya mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, zilizochapishwa picha mbalimbali kama vile picha ya bamia na pilipili hoho, kuashiria ni vifungashio vya mbegu kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya shamba au bustani, iliyogawanywa katika sehemu zilizo nyooka zenye mimea iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Wanyama aina ya mbwa waliofungiwa katika mabanda yaliyotengenezwa kwa nyavu, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo aina ya mbwa.

Banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, lenye dirisha dogo lililo na nyavu, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama na mifugo.

Mnyama aina ya mbwa aliyesimama juu ya banda, lililotengenezwa kwa mbao katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama aina ya mbwa alie katika eneo la nje ya banda lililo, tengenezwa kwa mbao katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo linalo tumika kwa ajili ya chanjo na tiba za mifugo.

Wanyamapori aina ya tembo, wenye saizi tofautitofauti wakiwa katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, ikiashiria ni mandhari itumikayo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Mnyama pori aina ya twiga akiwa katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Mnyama pori aina ya tembo akiwa katika eneo, lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.